Huu ni ndizi mbichi uliochunwa kwenye mgomba, ndizi hii unataka kupikwa kama viazi, ndizi hii ina manufaa kadhaa kwa watoto na vilevile kwa watu wazima, inaleta afya bora kwa watu wazima na vilevile kwa watoto.